Darasa la wanafunzi. Madawati yenye miguu ya chuma pamoja na viti. Kuna kitabu juu ya dawati moja. Kando ni ukuta mweupe wenye ubao wenye picha kadhaa na maandishi.